Ni maanthari ya pwani yenye mchanga mweupe, kuna miti ya mwituni haswa mitende, na kuna maiengo ambayo yanaonekana kuwa katika hali ya ujenzi au kuharibika. Angalizo la anga linaonesha mawingu inakadiria kuwa hali ya hewa inaweza kuwa mvua au mvua zaidi.

Ni mashua inayofanya kazi kwenye maji, ina na watu kadhaa kwenye boti yake na kuna kivuli. Nyuma kuna mandhari ya mji ukiwa na majengo kadhaa yanayoonekana kama vile nyumba za ghorofa, na makazi ya kawaida. Anga ina mwangaza wajua ikionyesha kuwa ni wakati wa mchana au alasiri.

Ni mashua kadhaa zikisafiri kwenye maji ya buluu. Kuna idadi ya watu ndani yake na mandhari yanaonekana mazuri, pamoja na anga yenye mawingu. Inaweza kuwa mazingira ya kisiwa au bandari, maji ya baharini yanaonekana kuwa tulivu.

Ni eneo la pwani lenye mchanga na mimea ya kijani kibichi. Kuna alama za onyo na matangazo kuhusu shughuli za baharini. Pia kuna mashua imewekwa kwenye mchanga na hali ya anga inaonekana kuwa tulivu.

Ni kundi la wanawake wakiwa kwenye mkutano au mafunzo. Wamevaa hijabu za rangi mbalimbali huku wakiwa wamekaa kwenye viti vya kuangalia kompyuta moja. Nyuma yao kuna kuta zenye rangi ya shingo la samaki na baadhi ya bidhaa vya ofisini kwenye meza.

Ni eneo la nje lililosafishwa vizuri lenye muundo wa kijadi. Kuna nguzo za kawaida na majani ya kijanikibichi yanayoelekeza katika mji. Picha inajumuisha nyumba kubwa na dome iliyo juu. Kuna vitu vya mapambo kama vile masingi na mimea inavyoonyesha umaridadi wa mazingira.

Ni maeneo ya pwani, yaliyopambwa na mwamba mkubwa. Mimea ya kijani kibichi na nyumba ya muda inayoonekana nyuma. Upeo wa baharini unaonekana mbali, huku kuonekana kwa mchanga mweupe ukionyesha sehemu ya pwani. Hali ya anga inahakikisha kuwa ni ya kutuliza na inaonyesha hali ya kupumzika.

Ni rafu katika duka ambapo kuna sahani zenye rangi tofauti na kadi zenye aina mbalimbali. Zinatengenezwa kwa vifaa tofauti na zina mwonekano wa kuvutia pia zina mpangilio mzuri na zina bidhaa zenye mvuto, zikionyesha hamu ya kutumia na mapambo ya nyumbani au huduma za chakula.

Ni jengo linalofanana na msikiti likiwa na muundo wa kisasa ulio na madaraja na dome kubwa, lina gari ya shaba na lina madirisha yenye umbo ya arch pia kuna mnara mrefu ulio na sehemu ya juu inayoonekana kama mwewe.

Mandhari ya kijijini katika eneo la pwani, huenda nchini Kenya au Tanzania. Nyumba za ajili zimejengwa kwa matofali ya udogo na paa za makuti, majani ya minazi au mitende. Ambazo ni maarufu katika maeneo ya pwani, ya hali ya hewa, joto. Njia ya udogo inapita katika nyumba hizo ikiashiria mazingira ya vijijini.

Ni maeneo ya pwani ambapo mzunguko wa mawimbi unakutana ana mchanga wa kijivu, maji ya baharini yanakuja na kuondoka yakifaulu kuunda mistari ya povu juu ya mchanga, maandhari hii inatoa hisia ya utulivu ukionyesha uzuri ya asili na mwavuli wa blue ya anga iliyotulia.

Ni sehemu ya makumbusho yenye vitu vya kihistoria. Kuna mizinga ya udogo ya aina mbalimbali ikionyesha sanaa ya zamani na mtindo wa utengenezaji. Katika ngozi ya nyuma kuna mchoro wa meli au chombo cha baharini, ikiwa na maelezo ya muundo wake. Nyuma ya hayo kuna vifaa vingine vya binadamu vikionyesha maisha ya zamani.

Ni mkono wa mtu akionyesha upambaji kutumia hena ambayo ni sanaa maarufu inayotumika katika tamaduni kadhaa haswa wakati wa sherehe na matukio maalum. Mchoro unaonekana kuwa na maua na mfumo wa kupendeza, huku ukiwa na mwanga wa asili unavyong'ara nyuma.

Ni pwani yenye mchanga mweupe na baharini. Anga ina mawingu machache na maji ya baharini yanazidi kuungana na ufukwe. Katika upande wa kulia kuna mimea ya kijani kibichi. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu ikitoa mwonekano wa amani na uzuri wa asili.

Ni mandhari ya pwani wakati wa jioni. Anga imejaa mawingu yaliyotiwa mwangaza na rangi ya jua linalozama. Na mwangaza huo unajitokeza kwenye maji. Hii inatoa hisia ya utulivu wa amani ambayo ni kawaida wakati wa jioni.

Ni pwani ya bahari wakati wa jioni. Maji yanapiga kwenye ufuo mzuri na kuna mawimbi madogo yanakuja na kuondoka. Rangi ardhini ni samaki za buluu na kijani zikionyesha kina cha maji wakati mchanga unaonekana kuwa mwema na mwepesi.

Ni nyumba mbili za matope, ambazo zinapaa la majani. Pia kuna watu wanaotembea kwenye njia inayozunguka. Eneo linaonekana kuwa na misitu na mandhari ya kawaida. Zinaweza kuwa za kijijini na zinatoa picha ya maisha ya kawaida ya watu katika eneo hili, ambao kiwango chao kinaonekana kuwa cha chini. Pia kuna mti mkubwa unaowasaidia na kivuli.

Ni mtu aliyekaa kwenye kiti cha magurudumu akishikilia karatasi kadhaa. Anavaa suti ya bluu, kuna watu wengine wamekaa nyuma yake pia katika viti vya magurudumu. Mahali panaonekana ni kama ukumbi au eneo la kusubiri. Karatasi zinaonekana kama fomu au nyaraka za aina fulani.

Ni jengo la shule limechorwa rangi ya buluu na nyeupe huku likionyesha lango lililo na uzio. Kuna majani na miti karibu nalo na anga inaonekana kuwa na mawingu machache ya buluu. Linaonekana kuwa katika hali nzuri na linatoa picha ya mazingira ya shule.

Ni mtaa wa maji ambapo mtu mmoja anatembea kwenye Pwani. Yanaonekana kuwa ya shingoni huku sehemu ya Pwani ikiwa na mchanga na baadhi ya majani ya baharini. Anga ni ya buluu lenye mawingu mengi. Kuna miti na milima kidogo.

Ni jiwe la makaburi lenye maandiko yenye maana ya kuomboleza. Maandishi haya yanaelezea kifo cha mtu aliyeitwa Abdala Bin Ali Mohammed aliyejulikana kama Sheikh Ababukal Bin Saalim. Inaonekana kuwa kwenye eneo la makavazi na lina maelezo ya kihistoria kuhusu mtu huyu pamoja na tarehe za maisha yake.

Mtu aliyesimama katika eneo lililojaa wateja, ana mavazi ya shati la mwanga na suruali za bluu akiwa na mkoba wa rangi ya shaba. Nyuma yake kuna viti na maduka, pamoja na bidhaa mbalimbali zimewekwa kwenye rafu.

Ni umati wa watu walisherehekea, huku wakiwa na bendera za Kenya. Kituo cha tukio kinyaonyesha mtu mmoja aliyevaa kofia kubwa akionyesha furaha. Wanaonekana wakitabasamu na kufurahia.

Ni kundi la watu wakiwa mbele ya jengo linaloonekana kuwa ni la Huduma za umma likiitwa, Huduma Kenya, wakiwa hao wamesimama katika mistari na wamevaa mavazi rasmi yanayoonekana kuwa sare za kazi.

Ni baharini ikiwa na mawimbi yanayovunja kwenye pwani. Rangi ya maji ni ya buluu na kijani na kuna mawingu mepesi angani. Inaonekana kuwa na mchanga na hali ya hewa inaweza kuonekana kuwa tulivu na yenye mvuke.

Ni watu wawili wakienda kwenye ufuo wa baharini. Wanaonekana wakitembea kwenye mchanga mweupe, na maji ya baharini yakiwa na rangi ya bluu angavu nyuma yao. Kuna mti ya mitende inayokuwa karibu na pwani, na angani kuna mvua ya bluu isiyo na mawingu.

Ni pwani iliyojaa mchanga mweupe na bahari ya bluu. Katika upande wa kulia kuna miti na majengo ya kifahari yanayoonekana nyuma. Ufukwe umejaa vidogo na majani ya baharini, na anga inaonekana kuwa na mawingu mazito, ambayo yanaweza kuashiria mvua au hali ya hewa baridi.

Ni mtazamo wa angani wa eneo la pwani likionyesha ufukwe mmoja na maji ya kina kidogo na maporomoko ya miamba ya baharini. Mifumo ndani ya maji inaashiria uwepo wa miamba na kolari au miundo mingine ya chini ya maji, huenda ikionyesha kina tofauti na mimea ya baharini.

Ni kundi kubwa la watu wakifanya sala. Huenda ni wakati wa mkusanyiko wa kidini au tukio fulani. Inaonekana kuwa ni ibada ya pamoja ambayo mara nyingi inahusishwa na matendo ya kiislamu, kama vile sala za Eid au sala za Ijumaa.

Ni basi kubwa la abiria linasafiri kwenye barabara. Lina rangi ya kijani kibichi na maandiko makubwa mbele yake. Kuna neno Nairobi, Ukunda upande wake. Katika mazingira ya picha kuna magari mengine ya barabarani na mandhari zuri la anga bluu pamoja na mawingu.

Ni sehemu ya mbele ya hekalu lililo na usanifu wa kipekee na kuna mitungi miwili inayoonyesha watu wawili. Na kwenye mlango kuna michoro ya rangi nyingi. Gharama za jengo na mazingira yake yanaonekana kuwa ya kisasa na ya kuvutia.

Ni kibanda au bango kubwa kinachowakaribisha wageni katika kanisa lao. Kando kuna majani na miti ya kijani na kuna barabara karibu. Hii ni ishara ya kituo cha tikindini kinachoelekeza wageni na kuwakaribisha.

Picha hii inaonyesha jengo ambalo ni ofisi la serikali nchini Kenya, inayohusu na utoaji wa pasipoti na huduma zingine za uhamiaji. Mambo muhimu yaonekana kwenye picha, jengo limechorwa rangi ya manjano na maandishi makubwa meusi yaliyoandikwa kwa jina la ofisi.